Mjengo mrefu wa shule wa ghorofa moja unaonekana ukiwa na kuta ya manjano na paa la mabati. Yawezakuwa madarasa ama ofisi ya walimu katika shule hio. Majani na vichaka vilivyopangwa vizuri vimepandwa mbele ya mjengo huo huku uwanja wa kijani kibichi ukiwa umeenea mbele ya bustani hio.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya watu, amevalia suti huku ameshika maikrofoni, nyuma yake tunaona bango ambalo linatueleza kwamba hii ni hafla ya watoto ambao hawajiwezi, hapa tunaona kwamba kuna tahasisi mbalimbali zimekuja pamoja ili kuwezesha shughuli hii kutendeka.

Kuna jumba la kifahari lenye paa na vigae vya udongo na kuta ya rangi ya kahawia . Kuna ukumbi mpana mbele na nafasi ya nyasi safi ambayo inaonekana kuwa imetunzwa vizuri na maandhari haya ni ya kuvutia.

Kuna bango fulani linaloonyesha umuhumu wa kutunza misitu. Kuna wanyama fulani katika bango hilo kama vile chui na kuna ndege pia. Katika bango hilo kuna maelezo zaidi ambayo yanaeleza umuhimu huu.

Jengo la kifahari la ghorofa mbili laonekana, likiwa na kuta za mawe, milango ya mbao na madirisha yenye frame za chuma, likipambwa kwa bustani ndogo iliyo na mimea ambayo imetunzwa vizuri mbele yake.

Bango hili linatumika kueleza umuhimu wa maji. Kuna michoro watu wakitumia maji katika shughuli fulani fulani . Hapo juu imeandikwa kuwa maji ni uhai na hii ni ukweli kabisa maji inafaa kulindwa.

Mwanariadha wa Kenya akiwa amevalia sare nyekundu na kijani, na kitambaa cha macho cha njano, anakimbia kwa kasi kwenye mbio ya riadha, anaonekana akisherekea akiinua mikono yake, kuashiria labda amemaliza mbio au ameshinda. Wanariadha wengi wanaonekana nyuma yake.

Mwanamichezo mwanamke akiwa amekalia kiti chake spesheli, akionekana ako na ulemavu wa miguu, akitupa mkuki wake, watoto wawili wako kando, na msaidizi wake ako nyuma yake akimsaidia.

Kitabu cha somo la kompyuta kwa darasa la saba kimebeba jadala lenye picha za vifaa vya teknolojia kama vile kompyuta, icons za programu maarufu, kinaandikwa kwa lugha rahisi, kikifundisha wanafunzi kuhusu matumizi salama ya teknolojia.

Mwanamke ameketi kwenye kiti spesheli ya gym . Hapo kando kuna vyuma vya kuinuliwa ambavyo vina uzito wa viwango tofauti tofauti, pia kando tunaona mkono wa labda ni muelekezi wake.

Jengo lenye ghorofa tatu zilizojengwa kwa mawe na milango nyekundu likiwa na corridor pana, yaashiria kwamba inaweza kuwa shule ama ofisi. Kila ghorofa ina madirisha ya chuma, huku bustani ndogo inaonekana mbeleni.

Vitabu viwili vinaonekana mezani, moja ikiwa ni ya kuandika, na nyingine ikionekana ni kitabu cha kufunza kingereza kwa wanafunzi wadogo. Kitabu hiki kinaonyesha umuhimu wa elimu.

Mwanariadha Samsom Ojuka wa Kenya mwenye ulemavu anashiriki katika riadha ikiwemo kuruka mbali, mita mia moja na mia mbili. Anaonyesha azma na uwezo mkubwa wa michezo akiwakilisha Kenya kimataifa.

Shule yaonekana ikijipendekeza katika bango kwamba yaweza kupeana mtaala kamili wa darasa la pili wa hali ya juu. Muundo wa bango ni wa kitaalamu ukitumia rangi na maandishi ya kuvutia kuonyesha ubora wa elimu inayotolewa. Pembeni kuna maelezo ya mawasiliano kama nambari ya simu ama barua pepe.

Wachezaji soka wenye ulemavu wa viungo, wanaonekana wakicheza kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Mcheza aliyekaribu amevalia jezi nyekundu na kaptura nyeupe, anapiga mpira kwa mguu wake mmoja, akitumia magongo mawili kujisaidia kusimama.

Karatasi za rangi tofauti tofauti zinazotumika darasani kwa kuchora ama kuandika zimewekwa katika bag fulani. Karatasi hizi zina rangi kama vile samawati, nyeupe, nyekundu na nyinginezo.

Seti kadhaa za kompyuta zimepangwa kwenye meza ndefu. Kila seti ina monita , kibodi na kipanya. Viti vyeupe vimepangwa mbele ya kila kituo. Mazingira yanaonekana kama chumba cha kompyuta au darasa la mafunzo. Nuru inaingia kupitia dirisha lenye fremu za kijani kuangazia nafasi hiyo.

Wavulana wawili wanaendesha baiskeli maalum kwenye viti viwili wakiwa wamevalia mavazi ya michezo yenye rangi za bendera za Kenya na helmiti nyekundu, wote wamejikita mbele wakionekana wakishindana au wakifanya mazoezi ya kasi, baiskeli yao nyekundu ina nembo ya solar , inaonekana kuwa ya kisasa na yenye nguvu.

Jengo jeupe lenye paa ya kahawia limezungukwa na bustani ya kijani kibichi. Ukuta wa jengo hilo lina michoro ya wanyama wa porini kama twiga na tembo, ikionyesha kusudi la elimu ama burudani kwa watoto. Mlango mwekundu unaonekana upande wa kushoto.

Hali ya ofisi imeangazwa, kukiwa na kiti, meza ambayo ina kompyuta juu yake na kibodi. Pia kuna bakuli ambayo ina kalamu tofauti tofauti. Chupa za maji zipo kwenye sehemu ya kando.

Rafu imepangwa kwa mpangilio ikiwa na mafaili ya rangi mbalimbali, Kila sehemu ikiwa na alama ama maandiko ya kuonyesha kitengo husika. Mafaili yamepangwa kwa usawa yakionyesha utaratibu mzuri wa kuhifadhi nyaraka.

Kitabu cha kiswahili cha watoto kinachoonyesha matumizi ya hiki na hivi . Kuna matumizi kadhaa yaliyoonyeshwa hapo . Kuna picha ya mzee na mtoto wakiwa na viatu ikielekeza watoto jinsi ya kutumia ngeli hizo.

Mlango ambao unaonekana ukiwa na bango jeupe lililoandikwa no exit for students , hili ni onyo kali ambalo limebandikwa katikati ya mlango likitoa amri kwa wanafuzi kwamba hakuna kupita.

Ubao wa shule unaonyesha maadili ya msingi kama kutii sheria, kufanya kazi kwa ushirikiano na kuheshimiana. Wanafunzi wanahimizwa kutumia maneno ya heshima na kutokata tamaa na kudumisha ushikamano kwa kusisitiza kuwa wao ni familia moja.

Mwanariadha wa kike mwenye ulemavu anaendesha kiti maalum cha kukimbia kwenye wingo wa riadha usiku. Anaonyesha nguvu na azma akijitayarisha au kushiriki mashindanoni. Hii inaashiria ari ya michezo ya nchi kwa walemavu.

Kwenye meza nyeupe kuna kompyuta mbili za mezani zikiwa na skrini nyeusi, kibodi na kipaya. Kando ya kompyuta ya kulia kuna rundo la vitabu venye kurasa za rangi ,vipande vya kitambaa vyenye michoro imetapaka mbele ya kibodi.

Kompyuta na kibodi ziko juu ya meza nyeupe huku kiti kikiwa kando. Sehemu ya kuweka notisi pia iko juu ya kompyuta kuashiria shule ama sehemu ya kujifunzia.

Seti mbili za kompyuta zimepangwa juu ya meza nyeupe. Kila seti ina monitor nyeusi ya Dell, kibodi na kipanya. Vitabu na karatasi vimepangwa chini labda vikiashiria matumizi ya vifaa kwa masomo au kazi. Inaonekana kama kituo cha kujifunza ama ofisi ndogo.

Mwanamume wa vazi la baiskeli, kofia nyeupe na miwani ya jua anaendesha baiskeli yake ya rangi ya manjano kwenye barabara. Anapita karibu na miti na vichaka akionyesha utimamu wake wa kimwili ya kujitayarisha kwa mashindano. Anaonekana ni kama hana mguu moja labda ni mashindano ya walemavu.

Mwanariadha asiyeona Kimani anamaliza mbio akisaidiwa na mwongozaji wake. Kimani anainua mikono yake kusherekea akionyesha ushindi na azma. Hii inaonyesha uwezo wa wanariadha wa ulemavu kushinda.

Inaonekana kuna kikosi cha wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamesimama kwenye uwanja wote wakiwa wamevaa jezi nyekundu na kijani zinazosomeka Kenya. Wachezaji hao wanatumia makongo kusaidia kutembea, kuashiria kuwa wako katika sehemu ya timu ya walemavu.

Ukuta wa shule ambao umeandikwa siku za wiki. Karatasi zimebandikwa juu ya ukuta huu ziki, zikiwa zimepambwa vizuri. Karatasi hizi zina michoro nyingi ikiwemo wadudu, na siku za mwi, za wiki.

Mwanamke ameketi kwenye mashua ndogo akiwa amevalia fulana nyekundu yenye neno Kenya. Wanaume wawili wamesimama karibu naye ndani ya maji, mmoja akivalia fulana nyekundu na mwingine akiwa amevalia vazi la kuogelea.

Hili ni darasa fulani, liko tayari, liko na viti linangoja wanafunzi, kuna pia makompyuta kwenye sehemu kando kando ya ukuta, pia kuna noticeboard na pia kuna dirisha inayoangaza nyumba hii vizuri.

Mwanariadha mmoja aliyevalia kitu cha kufunika macho, akiashilia kwamba ni mlemavu wa macho, akiwa na mwenzake labda ni msaidizi, amelala chini huku akisheherekea ushindi wake. Nyuma yake kuna mda mpya ambao ameweza kuukimbia nao.

Darasa lililopangwa vizuri, viti vimewekwa katika laini labda vinangonja mtihani . Madirisha makubwa yanayoleta mwangaza katika darasa hilo na kompyuta ziko katika sehemu moja ya ukuta wa darasa hilo.

Mwanariadha wa kike Koech, mwenye ulemavu wa macho anakimbia akiongozwa na mwanariadha wa kiume wakiwa wamefungana kwa kamba ndogo. Wote wanavaa jezi za Nissan zinazosomeka Rio 2016. Wanaonyesha azma kubwa katika mashindano ya riadha.

Mwanamke Asiya Sururu Mohamed ameketi kwenye kiti cheupe chenye matakia meupe na mekundu, akitabasamu kwa ujasiri. Amevalia nguo nyekundu na nyeusi na miguu yake miwili imebadilishwa na miguu bandia ya kisasa. Fimbo yake ya kutembea imelala pembeni ya kiti chake. Anaonekana mwenye nguvu na amani licha ya ulemavu wake.

kituo cha kompyuta kikiwa na monita nzuri ya Dell, keyboard na kipanya. Vipokea sauti vya masikioni vimetundikwa kando ya monitor , meza nyeupe na viti vyeupe vyaonekana vikioyesha mazingira safi ya kazi au kujifunzia

Wachezaji wa mpira ya mguu ambao ni wa timu ya walemavu wa Kenya wanaonekana wakiwa gangare wakingoja kuanza kusakata kabumbu. Wamesimama na ma coach wao, ambao wako nyuma yao.

Jengo refu lenye hadhi linaonekana kwa muonekano mzuri. Mbele ya jengo kuna bustani safi yenye mimea ya rangi mbalimbali inayoleta maandhari ya kupendeza. Bustani hii imepandwa kwa uangalifu na kutunzwa vizuri.